Kituo cha kuzalisha umeme, kikiwa na vifaa vikubwa vya kubadilisha umeme, na nguvu nyingi za chuma zinazobeba waya za kusafirisha nguvu za umeme. Chini, ardhi inaonekana kuwa nyeusi labda imefunikwa na mawe madogo au lami, juu anga inaonekana kuwa na mawingu.

Watu wawili wanajitahidi kusafisha eneo lenye mafuriko au matope karibu na mto wenye maji yanayotiririka kwa kasi. Mmoja amevaa sare ya kijani na anatumia fimbo, huku mwengine amevaa shati la buluu na anafanya kazi chini ya mti mkubwa wenye majani mengi.

Huyu ni chui, akifungua mdomo wake na kuonyesha meno yake makali. Akionyesha ishara ya ukali au kutisha. Manyoya yake yana madoa meusi dhidi ya rangi ya dhahabu au jano.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia fulana za buluu wamekusanyika kati ya mimea na miti michanga, labda wakishiriki katika shughuli za upandaji kwa miti au bustani. Wengine wanaonekana wakiongea na kusikiliza.

Hili ni kundi kubwa la nyungu wakivuka mto kwenye mikondo yenye nguvu. Wengine wako ukingoni, wengine tayari wameingia ndani ya maji huku ardhi yenye mchanga na mimea kidogo ikionekana nyuma.

Kuna mtu mmoja anaonekana akiwa amevaa suti ya buluu akitembea kwenye njia yenye miamba na mimea minene labda karibu na mkondo wa maji au maporomoko madogo ya maji. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili na milima.

Wanyama wengi aina ya pundamilia wanatembea kwenye njia ya vumbi iliyo wazi katika Savana kavu. Nyuma yao mandhari inaonyesha majengo ya jiji yakiwa mbali na mimea iliyonyauka.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamevaa mavazi ya kazi wakipanda miti katika eneo wazi lenye udongo. Tukio hii inaonekana kuwa sehemu ya juhudi ya upandaji wa miti au usafi wa mazingira ambapo wanashiriki wote kuboresha mazingira yao.

Ni ndege aliyejikita juu ya tawi na anaonekana kuwa wa aina ya mbayuwayu au tai. Mwenyewe anaonekana na manyoya ya kahawia na makucha ya manjano. Anaelekea chini na nyuma yake kuna mandhari ya asili yenye mchanganyiko wa kijani na kahawia.

Haya ni mandhari ya asili yenye miamba mikubwa na mimea mingi. Kuna mwangaza wa jua ukipenya kupitia miti ukiangazia baadhi ya mawe na kijito kidogo cha maji kinachopita upande wa kushoto. Mabomba mawili ya maji yanaonekana yameelekezwa kwenye miamba katikati.

Ndege wawili aina ya korongo wenye taji wakiwa katika mazingira ya nyasi. Hawa wanatambulika kwa taji yao ya dhahabu inayofanana na brashi na rangi zao za kijivu, nyeupe, nyeusi na kahawia kwenye bawa. Moja anaonekana kuwa mbele kidogo na mwengine.

Ndani ya mji kuna matatu ya kupendeza iliyopakwa rangi nyekundu na miundo mbalimbali na orodha ya vituo linaonekana kando yake. Gari lingine la umma lenye rangi ya machungwa linaonekana nyuma.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita, kuna mistari miwili ya trafiki inayotenganisha na ukanda wa kijani wenye nyasi. Upande wa kushoto wa barabara kuna majengo makubwa na miundombinu. Kwenye ukanda wa kijani katikati ya barabara kuna ng'ombe kadhaa wakiwa wamelala au wakisimama jambo lisilo la kawaida kwa barabara kuu. Anga linaonekana kuwa la mawingu.

Foleni ya magari barabarani ambapo kuna mabasi, daladala na lori. Daladala na lori iliyo mbele ambayo inaonekana kuwa na nambari ya Kenya. Nyuma ya gari kuna majengo ya ghorofa kuashiria kuwa eneo hilo ni la mjini.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari makubwa yenye rangi mbalimbali yaliyopakia kando ya njia. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye sakafu yenye kivuli cha miti mirefu, huku baadhi wakiwa wamesimama wakizungumza. Kuna alama na mabango yaliyopachikwa kwenye nguzo yakionyesha namba na maneno mbalimbali.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi yanaonekana katika eneo la mjini. Kituo kikuu cha picha ni bango la barabarani la kijani kibichi linaloelekeza kwenye Juja iko. Barabara imejaa magari, pikipiki na labda baadhi ya watu. Kuna majengo na miti kando ya barabara.

Kifaa cha kijani kibichi kinachofanana na waya au bomba nyembamba kimeonekana kikiwa kimezikwa nusu kwenye udongo wenye matuta, labda kutoka kwa tairi au mashine. Ardhi inaonekana kuwa ya matope na mawe madogo.

Kuna mita ya maji na bomba dogo limewekwa karibu na ukuta wa mabati ikiwa imefunikwa kidogo na mawe- na nyasi . Ardhi iliyozunguka inaonekana kavu na yenye udongo.